Kuna tanki kubwa la maji inayoonekana kuwa ni nyeusi pia huku zimewekwa vitu huku kuna fire assembly point huku kuna nyasi pia kuna mti mrefu zikiwa zimepandwa kule nyuma barabara na pia kuna mchanga zikiwa zimepangwa pamoja.

Hapa kuna mlango ukijuu imeandikwa kwamba form au ni darasa la moja R. Huku inaonekana kuwa hakuna wanafunzi ikiwa mlango wazi. Hiyo mlango ikiwa imetengenezwa kutoka mbao.

Nyumba kubwa linaloonekana kama gorofa yenye floor tatu. Huku chini kukiwa na mimea zimepandwa. Hapo mlango ndogo zimekuwa imeandikwa visitors please pass through the office . Hapa pia zikiwa na madirisha za glasi.

Hapa kuna watu wawili wakiwa wanaendesha baiskeli moja lenye mahali pa kushika mara mbili, mahali pa kukaa mara mbili, na pia mahali pa kueka mguu mara mbili. Huku nyuma yao kuna miti zikiwa refu refu na pamoja na kuna miti zikiwa ndogo ndogo.

Hapa inaonekana kuwa ni vitabu ya watoto ya kusomea huku kumechorwa gari linaloitwa lorry . Limebeba mchanga, mchanga uliobebwa ni mzito huku kuna gari moshi iliyopita kwenye reli, huku chini kuna baiskeli.

Mwanamke ambaye amevaa fulani nyekundu pia amevaa trouser suruali nyeusi na viatu vya nyekundu akionekana kuwa anafanya mazoezi huku kukiwa na gym kukiwa na chuma za kilo mingi.

Watu kadhaa, wawili wanaonekana kuwa ni watoto huku kwingine kuna mmama anayeonekana ni mlemavu akiwa ameketi chini kwa gari lao, gari la magurudumu. Huku kuna mtu mwanaume anajificha nyuma yake. Huku huyo mmama akiwa anarusha mkuki.

Watu watatu wanaofanya kwa mazoezi. Kuna mtu mmoja anayeitwa Samwel Muchui na anayekuwa upande wa kushoto. Nationality wake au nchi wake ni Kenya. Amezaliwa kwamba Disemba tarehe kumi na sita mwaka wa elfu moja tisini na nane na tisa, huwa akiwa anacheza, akiwa ana shida ya...

Kunaonekana kuwa kuna ubawa kubwa huku limeandikwa kwa kalamu bluu . Huku kuwa kumeshorwa mistari kadhaa uku maandiko yakiwa kwa upande mmoja ,uku kwingine kuna ufagio na pia kuna mahali pa kueka takataka.

Watu watatu wakiwa wanaonekana ni walemavu wakiwa wanacheza mpira na kila mmoja akiwa na sare. Mmoja wa kushoto akiwa na fulana ya majani na suruali nyeupe pia huyu mwingine akiwa na fulana nyekundu na nyeupe wakiwa wanavuruta mpira.

Mtu mmoja, anayeonekana kuwa anatembea ndani ya maji huku akitumia meli, ameshika vitu viwili kwenye mkono yake, huku amevaa kofia pamoja na fulana nyekundu, huku nyuma yake kukiwa na mti refu huku kukiwa na kiti ya kutembea na watu walemavu.

Hapa kuna nyumba ambayo imetengenezwa kutoka ndani imechora mnyama kama vile twiga pia imechorwa ndovu na kuna mazingira iliyosafishwa. Kuna nyasi ndogo zimepandwa na kule nyuma kuna mti mrefu uliyopandwa na inaonekana maua.

Mtu mmoja mwenye anaonekana kuwa akiendesha meli huku, juu ya maji, huku mwingine akishika vitu vya mkono. Kule nyuma kukona miti kubwa. Hapa mbele kuna kiti za walemavu yenye ikona gurudumu mbili.

Wanawake wawili wakiwa wanaonekana wakikimbia huku nyuma wakiwa kuna wengine wamekaa kwa kiti. Hizo viti kuna nyuma yao kuna viti kadhaa huku nyuma kuna mti, kukiwa na nyasi kuna mtu mwenye ana.

Viti kadhaa zenye huku chini zikiwa na chuma huku juu zikiwa na mbao. Huku kuna ubao zenye hazikuandikwa bado. Pale kwa dirisha imefunguliwa ikiwa wazi huku chini kuna kiti za plastiki.

Mwanamke mmoja anayekuwa anaonekana kuwa ni mlemavu hana mguu za kawaida amewekewa miguu za zimetengenezwa na mtu, huku jina lake anaitwa Asiya Sururu, nchi yake ni Kenya tarehe amezaliwa ni twenty five April huku anachezanga mpira.

Hapa kuna nyumba kubwa linaloonekana kuwa ni darasa la kusomea. Huku nje yake ikiwa imechorewa na kila kitu, mnyama tofauti tofauti kama vile twiga, ngamia pia kuna samaki huku ndani ya maji. Huku kwingine kuna mti mrefu zimepandwa.

Hapa inaonekana kuwa ni darasa la kusomea. Kuna madawati na pia kuna kiti, inaonekana kuwa haina watu. Pia hapo sakafuni kikiwa kimesafishwa vizuri na zimepakwa rangi nyekundu.

Darasa linaloomekana, kuna mwanafunzi mmoja hafiki ubao zenye zimeandikwa na kalamu nyeusi na makaratasi zimeandikwa a, ba, cha, da.

Watu kadhaa mmoja wapo anaonekana kuwa ni mlemavu huku akitumia gari za mguu. Huku kwingine wameshika karatasi kubwa linaloonekana kuwa wamepata pesa kutoka kampuni moja ya Kenya.

Darasa la kusomwa linaonekana kama hakuna wanafunzi kwa sasa hivi. Kukuwa na meza, kukuwa na viti zikiwa aina watu, makaratasi zinazoonekana kama za mtihani zikiwa zimewekwa juu ya dawati, madirisha zikiwa zimefungwa kwa kit.

Mtu mwenye anaonekana ni kama mwanaume, mwenye amevaa kofia, amevaa fulana yenye imeandikwa Kenya. Iyo fulana iko rangi yake ni nyekundu pia ameshika vitu viwili kwa mkono yake inayoonekana ni kama meli akiendesha juu ya maji.

Hapa kuna mazingira safi inayoonekana kuwa imepandwa nyasi. Huku kuna mti mrefu, kule nyuma kuna nyumba pamoja na mti mrefu zika zimepandwa. Huku mbele pia kuna nyumba na pia kuna kaua kidogo kametengenezwa pale ni kama mti.

Mazingira yenye imetunzwa vizuri kukiwa na huku chini kuko na nyasi za majani. Pale huku nyuma kukiwa na mtungi kubwa la maji kukiwa karibu yake kukiwa imeandikwa na fire assembly point . Hapa kukiwa na chuma refu kukiwa na mti za muarobaine.

Hapa inaonekana kwamba kuna mahali hawa ni darasa la kusomea au la kufunza watoto wadogo. Hapo kulikuwa kumechorwa na mnyama kama vile mamba, huku kwingine kumeandikwa manambari kama vile namba kumi ikitolewa tano ni tano, namba nne ikitolewa ni tano. Hapo kukuwa na alama za hati

Chumba kumbwa linaloonekana kama ofisi kukiwa na kibodi , kompyuta , kalamu, debe, diski , gam , kalamu za aina yellow .

Ubao yenye imeandikwa na kalamu kama buluu, nyekundu, na pia nyeusi huku kuwa na ruler zikiwa zimewekwa kutoka juu hadi chini. Pia inaonekana kama class haina watu.

Meza refu huku chini zikiwa na chuma, huku juu zikiwa mbao, zikiwa zimewekwa juu yao ni laptop, computer , viti, chapoli, dirisha zikiwa zimefunguliwa zikifungwa na kitambaa.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana ni mlemavu ambaye kwani mwanamke pia akiwa anatembea na gari za gurudumu tatu huku anaonekana ni mlemavu ingine inaonekana ni uwanja yenye haina watu kwa sasa.

Hapa kuna chuma yenye ndefu inayoonekana kama ya kuwekea kitambaa au bendera. Huku kwingine kuna mimea zimepandwa kwa mstari. Huku pembeni kuna gorofa ikiwa milango yote zimefungwa. Kuna blanketi.

Chumba linaloonekana kama mahali pa kusomea, kukiwa hapo imeandikwa siku za wiki, juma tatu, juma nne, juma tano, juma nne, alhamisi, ijumaa, juma mbili huku kwingine kwa ubao kukiwa kunaandikwa na kalamu ya rangi nyeusi.

Wanariadha wawili wakiwakilisha nchi ya Kenya, mojawapo akiitwa Kimani, mwingine jina lake haionekani, imeandikwa namba 67. Wote wawili wakivaa suruali nyeusi, mojawapo akifungwa macho. Huku nyuma kuna wachambulizi wengi.

Jalada, vitabu vya wanafunzi wa kidato la saba. Kebodi, diski ya kompyuta, meza yenye miguu nne na kadhalika.

Watu kadhaa, watatu wakionekana kuwa ni walemavu wenye wanatembea gari za gurudumu huku mmoja wao hapo mbele ameshika pendera au kitambaa ya Kenya. Huku wengine wakiwa mmojawapo akiwa na simu huku wameva nguo za nyekundu.

Apa kuna mazingira inayoonekana kama manyasi ndogo, pia kuko na chuma zimefungwa pamoja. Huku nyuma kuna nyumba yenye imejengwa vizuri, haikai ghorofa lakini amezungukwa na ua. Pia kuna mti mrefu.

Kuna mwanaume anayeonekana ni mlemavu mwenye amevaa shati ya fulana pia amevaa saa kwa mkononi na suruali ya jeans . Huku akitembea kwa gari ya gurudumu huku ameshika gurudumu ya gari, ameziweka vitabu kwa.

Uwanja watu watatu walemavu kila mmoja akiwa na mguu mmoja wakitembea na mgango wakikimbiza mpira, mti huwa na kuna nyasi za majani.

Watu kadhaaa wanaoonekana kama wa ulemavu wakiwa wanacheza mpira. Kila mmojawapo akiwa na kitu cha kushikilia na mkono. katika mmoja akiwa na mguu mmoja akiiwa na sare tofauti tofauti huku nyuma wako na mwenzake wameshika.

Kuna karatasi kubwa linaloonyesha kuwa kuna mchoro kadhaa. Hapo mbele limeandikwa tucheze, tusome na pia tujifunze mengi huku kwingine kuna mtoto mwenye anainua mkono wake juu akiwa anasema kushoto na huku mwingine kuna mtoto ameinua mkono akisema wa kulia. Huku chini mkono yenye imeshika kalamu.